Hapa ni sokoni sokoni ambamo mama mboga huuza bidhaa zake. Hapa ninaona ndizi, ndizi iliyokomaa na ndizi ambazo zimeivaa ziko tayari kuliwa pia kuna nyanya kuna vitunguu kuna pilipili hoho na bidhaa zingine kadhalika. Hapa kuna kisu pia ya kukatia bidhaa hizi.

Mahali hapa kunaonekana ni sokoni, sokoni ambamo wanauza bidhaa mbali mbali .Watu wako wengi wanunuzi pia wauzaji wamefika hapa hili kufanya biashara. Kuna wale wanunuzi kuna wale wauzaji ,watu hawa wametoka mahali tofauti tofauti ili wakaweza kujipatia au kujinunulia bidhaa ambazo wanaziitaji.

Kuna magari mengi ambayo yameegeshwa mahali hapa inaonekana labda watu wameingia kazi zao hili wakaweze kufanya kazi zao kwanza na badaye wakaweze wakarundi kutumia magari zao katika usafiri wao, inaonekana pado ni mchana peupe na watu wako kazini.

Hapa ni sokoni, sokoni ambapo wanauza bidhaa mbalimbali. Ninaona hapa wanauza nyanya, wanauza vitunguu, wanauza machungwa. Watu wengi wamo hapa, wanunuzi na wauzaji wananunua huku wengine wakiuza. Mahali hapa viti, viti ambazo mtu akiweza kuchoka anaweza kukalia mahali.

Gari hili linaonekana kuwa limesimama linajaribu kupendika ili liweze kuanza safari yake ili irudi mahali ilipotoka Kuna jamaa mmoja amesimama hapo kando akitazama jinsi hili gari lipo hili gari linaonekana ni gari kubwa ambalo linatia mafuta mengi.

Hii ni duka ya kuuza nguo ya vitenge vitenge ni nguo maalum ambayo akina mama huwa wanatumia kushona nguo zingine zao. Akina mama hupenda nguo hizi manake inawavutia sana. Wanawake kutoka taifa ya Uganda haswa sana wanavalia nguo hizi.

Hapa ni kwenye duka la kuuza magari inaonekana kuwa mahali hapa magari yameegeshwa mahali hapa ili waongoje wateja wafike ili waweze kununua magari haya. Magari haya yanaonekana kuwa ni ya kampuni ya Mercedes .Mercedes Center Limited. Kumaanisha kuwa hizi magari ni Mercedes Benz.

Hii ni pesa. Pesa inayotumiwa nchini Kenya. Pesa hivi sinatumiwa kubadilisha vitu. Huenda mtu alikuwa anataka vitu vingine. Anaweza akapeana pesa ili akaweze kupata vitu alivyokuwa ama vitu ambavyo alikuwa anasitaji. Kuna mikono ambayo ameshika pesa hii.

Hapa ni sokoni, sokoni pa kuuza bidhaa mbali mbali. Ninaona mahali hapa ya kwamba kuna ndizi, kuna nyanya, kuna machungwa, kuna vitunguu, kuna ndizi, kuna maembe na vitu zingine kadhalika ambazo ziko mahali hapa zinauzwa.

Hii hapa ni noti ya elfu moja linalotumika katika taifa hili ya Kenya , naona mkono moja ambaye ameshika elfu moja hii na inaonekana pado ni mpya sana haijatumiwa sana noti hii inaweza kutumika kununua vitu vingi sana inaweza nunua vitu tafauti tafauti.

Kuna gari ambalo limeegeshwa mahali hapa, gari hili gurudumu lake ndilo linalo onekana katika mahari mahali hapa, limeegeshwa na lina onekana kuwa njua ndio lime chomoza ama lina tuwa.

Hii inaonekana kuwa ni noti. Noti ambazo zinazotumiwa kama pesa katika taifa hili la Kenya. Pesa hizi zilitumiwa nchini Kenya wakati au miaka kadhaa ambazo zilipita. Jamaa moja ndiye ameshika pesa hizi.

Mahali hapa kuna magari kadhaa ambayo yameegeshwa mahali hapa. Kunaonekana kuwa labda kulikuwa na mkutano ambayo ilikuwa inafanyika mahali hapa ndiposa watu wameamua kuweka magari zao kando ili wakaweze kufikia kwenye mkutano na kuskiza yanayoendelea kwenye mkutano huko ili baadaye wakaweze kurudi.

Kuna magari ambayo yameegeshwa hapa ,magari haya yanaonekana kuwa ni ya kazi maalum si magari ile ya kawaida unavyoijua lakini magari haya yanaonekana ni magari refu na yanaonekana labda huenda inatumia stima huku wakati wanaendesha ni kana kwamba hayatumii mafuta kama ile ya kawaida.

Hapa ninaona kuna duka la kuuza maziwa. maziwa ya ng'ombe. Kuna jamaa mmoja ambaye amesimama katika mlango wa kuingia kwenye hili duka. Inaonekana kuwa yeye ndiye anauza kwa duka hili. Jamaa huyu amesimama huku ameweka mkono kwenye tumbo lake.

Mahali hapa kuna magari ambayo yameegeshwa mahali hapa. Inaonekana kuwa kuna uwezekano ya kwamba kulikuwa na mkutano ambayo ilikuwa mahali hapa. maanake watu wanaonekana kuwa wameshuka kwenye magari yao hapa wakaiacha magari hapa wakaende kwenye mkutano ambayo ilikuwa ikiendelea mahali, kuna majama wanao simama kando ya.

Hapa kunaonekana kuwa ni soko, soko la mama mboga huenda kuna mama mboga anayesimamia soko hili, anaonekana kuwa anauza nyanya, anauza vitungu, anauza viazi, anauza karoti, pilipili na vitu ambavyo mtu huitaji kwa kila wakati kwa nyumba yake.

Kuna gari aina ya Nissan ama kwa lugha ingine matatu, ambayo huwa linabeba watu kumi na wanne. Limeegeshwa mahali hapa. Linaonekana kuwa gari hili bado ni mpya. Labda huenda lilinunuliwa hivi juzi karibuni.

Hapa kuna bango moja ambalo limeandikwa Amaco. Amaco huwa hupeana bima. Bima kwa ajili ya ajali na kwa ajili ya vitu vinginevyo. Hapa wanaonekana kuwa wanatafuta watu ambao wanaweza kuingia kwenye hii bima.

Hapa ni kwa duka kuu, duka kuu ambamo wanauza vitu vingi katika duka hili, nawatazama watu watatu ambao wamesimama kandoz wanaonekana kuwa wanajaribu kununua moja wapo ni kana kwamba yeye ndiye mfanyakazi katika duka kuu hili na anajaribu kuwasaidia watu wanaotaka kununua.

Hapa inaonekana kuwa ni kituo cha kujaza mafuta kwenye magari. Kuna jamaa mmoja ameegesha gari lake hapo kando ili akaweze kuekewa mafuta kwenye gari lake. Inaonekana watu hawa ni wawili kwa sasa mwenye anaweka mafuta kwa gari na mwenye amesimama hapo kando. Inaonekana kuwa wanangoja mafuta iwekwe kwa gari.

Hii ni soko moja la mama mboga. Mama mboga huyu anaonekana kuwa amevipanga vitu vyake vizuri naona amepanga vitunguu, nyanya, na kuna viazi hapo kando. Ako tayari kuwauzia wateja wanaokuja kununua ili angalau apate riziki ya kusaidia familia yake na kusukuma maisha.

Hapa kuna magurudumu, magurudumu ambayo yanaonekana kuwa yanaoshwa hapa , magurudumu ya magari, magari mbali mbali , inaonekana kuna usafi ambao unafanyiwa gurudumu hizi ili angalau zionekane kuwa zimeng'ara na zinapendeza na kuvutia kwa watu mbali mbali.

Hapa ni kwenye duka fulani ambamo ninayaona magari ambayo yameegeshwa mahali hapa. Magari haya, yanaonekana bado ni mapya na yanaonekana yako tayari kuuzwa kwa wateja walio tayari kununua magari haya.

Hapa ni mahali ambamo wanauza vitu vinavyotokana na ng'ombe. Vitu kama maziwa, vitu kama yogurt kwa lugha ya kimombo vinauzwa mahali hapa. Kuna mteja mmoja ambaye amesimama anaonekana kuwa anajaribu kununua bidhaa hizi. Kuna mama mmoja ambaye yuko ndani na anauza bidhaa hizi.

Hapa na tazama magari, magari yanayo safirishwa na gari lingine ama lorry lingine kubwa ambalo linatumiwa kusafirisha magari mengine.

Hapa inaonekana kuwa ni duka la kuuza maziwa. Duka la kuuza maziwa pamoja na vitu vile vinginevyo jinsi inavyo onekana. Lakini kwa sasa wanaonekana kuwa wanauza maziwa sana sana. Kuna mjamaa mmoja ambaye yuko ndani anayeonekana kuwa yeye ndiye anaye uza bidhaa hizi katika duka hii.

Kuna gari moja ambalo limeegeshwa mahali hapa gari hili linaonekana kuwa ni ya watu ambayo wako na pesa wako na pesa maalum, wako na pesa mingi ambayo wanaweza wakajisaidia nayo, imeegeshwa mahali hapa hili labda mwenye ametoka kiazi na akaweza kuegesha hili mahali hapa.

Hapa kuna jamaa mmoja anayeendesha baiskeli, ameshika baiskeli kwa sasa amesimamisha baiskeli hii, kando yake kuna duka la M-pesa pamoja na duka ya vitu vinginevyo naona, soda ambayo imewekwa kwa friji moja hapo, kuna jamaa huko kando amekaa chini anaonekana kuwa anatazama simu yake mkononi.

Haya ni mashilingi ya kenya. Mashilingi wanatumia kununua vitu na watu wanaishi katika taifa hili. Hii ni pesa, pesa ambayo watu furahia wanapokuwa nazo.

Hapa kuna ndizi ndizi ambazo zimekomaa na zimeweza pia kuivaa vizuri sana ziko tayari kuliwa na watu. Ndizi hizi zinazonekana ni ndizi zile ndogo ndogo si zile ndizi kubwa kubwa. Ndizi hizi huwa ni tamu sana na huwa zina sukari mingi sana.

Kuna magari yaliyoegeshwa mahali hapa inaonekana kuwa huenda hapa ndio ni duka la kununua magari. Ziko ndani ya nyumba na magari haya yanaonekana ni kana kwamba ni mpya lakini zina uchafu kiasi lakini vinaonekana pia ni kana kwamba wanaviuza magari haya.

Hizi ni pesa, pesa ambazo zinatumiwa katika taifa hili la Kenya, kuna jamaa mmoja amezishika pesa, noti hizi, noti ya mia mbili, noti ya shilingi hamsini, na noti ya mia moja zimeshikanishwa zote pamoja. NI kana kwamba anazihesabu noti hizi.

Hapa ni duka. Duka ambamo bidhaa mbalimbali zinauzwa. Katika duka hili ninaona ile mafuta ya kupikia ambayo yako mahali hapa. Pia kuna ile ya maziwa ambayo watu hupimia maziwa ile mashine. Kuna pia vita kama sukari amazo zimepimwa na kuna mwanadada mmoja ambaye anasimama kando. Inaonekana yeye anasimamia mahali hapa.

Hapa ni soko linalouzwa bidhaa mbali mbali kama kitunguu, nyanya, dahania na vitu vingi vinginevyo ambazo mtu huitaji kutumia katika nyumba ile yeyote. Hii ni duka la mama mboga anayeuza vitu ama bidhaa mbali mbali. Anamsaidia mtu kurahisisha kazi zao.

Hapa kuna noti za elfu moja, noti hizi zimechorwa sura ama uso wa hayati Mzee Jomo Kenyatta. Pesa hizi zilitumiwa kitambo lakini kwa sasa hazifanyi kazi katika taifa hili la Kenya, hii ni kwa sababu waliweza kubadilisha pesa na pesa zingine zinatumika.

Kuna magari mengi ambayo yameegeshwa mahali hapa inaonekana ya kwamba wanangoja wateja waje ili wanunue magari haya , inaonekana ni mahali ambapo wanauza magari kwa wateja wanaotaka magari , magari haya inaonekana ni tofauti tofauti na ni ya bei tofauti tofauti.

Hapa ni sokoni ambamo bidhaa mbali mbali zinauzwa katika mahali hapa. Inaonekana kuna vitu mbali mbali ama pia watu wengi wamekuja kununua ilhali wengine wanakuja kuziuza bidhaa ambazo wakonazo. Naona viazi hapa ambazo zimepangwa vizuri tayari kuziuzwa.

Inatazama magari ambayo yameegeshwa hapa. Inaonekana kuwa yameegeshwa kando ya barabara. Labda watu wanaomiliki magari haya wanaweza kuwa wameenda katika makazi zao au kazi zao ili mabadae watakuja kuliendesha magari yao haya. Maanake wako kazini kwa sasa.

Hapa ninaona vitunguu ambavyo vimepangwa hapa ili kusafirishwa. Zinawekwa kwa lori moja hapa linalobeba mizigo hii au vitunguu hivi kwa mahali ambapo panahitajika. Ninamwona mwanadada mmoja kando, inaonekana vitunguu hivi ni vyake.

Kuwa kuna bango moja ambalo linapeperusha ujumbe kuwa kuna bima ya Cover Bora Medical Insurance. Hii ni bima ya matibabu kwa watu mbalimbali. Hii bima husaidia watu wanapokuwa na shida, wanapokuwa na mapaa ama wanaposhikwa na maradhi mbalimbali wanaweza kwenda hospitali wakatibiwa bure.

Hapa kunaonekana kuwa ni duka la kuuza manguo, manguo ama vitambaa vya vitenge ama manguo yanayoundwa kutokana na vitenge mbalimbali. Duka hili linaonekana kuwa limepangwa vizuri likiwa tayari kuwangojea wateja wafike ili waweze wakajipatia vitenge wanavyohitaji.

Bango hili linaonyesha bima rahisi ya kuwekwa kwa pikipiki hili ako ama kwa lugha ingine, bodaa, ili iwe kwa hili kusaidia iwapo kutakuwa na shida yoyote katika pikipiki yako. Inaonekana kuwa walipiza shillingi elfu mbili mia tano kwa miezi sita ambalo linaweza likafunika ama ukipata ajali yoyote.

Ni noti safi ya ambayo ninaiona hapa. Noti ya elfu moja ambayo hutumiwa kubadilisha ama kubadilisha vitu wakati mtu anakiitaji kitu fulani anaweza kupeana pesa hii ili aweze akapata kitu ambacho alikuwa anakiitaji.

Hii ni duka la M-Pesa. Duka la M-Pesa ni duka ambalo watu huja ili waweze wakatoe pesa ama waweze wakawekewe pesa katika simu zao. Pia inaonekana kuwa duka hili limeunganishwa na duka la kuuza bidhaa mbalimbali za duka yoyote ile. Inaonekana kuna bidhaa tofauti zimewekwa katika duka hili ili wateja wakaweze...

Hapa ninamwona jamaa mmoja hapa anaelekea katika duka moja la mpesa. Mpesa ni duka ambalo linaweza kubadilisha pesa ama kutoa na kuweka pesa kwenye simu ili kuweza kutumana pesa katika simu yako kwa simu nyingine. Hili linarahisisha kazi liwe rahisi. Kuna jamaa amekaa pia huko kando akitazama watu.

Ninacho kitazama hapa ni kua hili ni duka ambalo linauza maziwa, maziwa ambayo yanatoka katika mlima ya Kenya. Hii inaonekana kua inasambaza ama inapeana maziwa haya kwa watu ambao wanahitaji hii maziwa ya mlima Kenya.

Hapa inaonekana ni sokoni ambapo anauza ,viatu vya kuvaliwa nyumbani. Naona hizo viatu vingi ambavyo zimewekwa hapa ili ziweze kuziuzwa. Namwona, jamaa mmoja anayesimama hapa anaonekana yeye ndiye anayesimamia mahali hapa. Yeye ndiye anayeuza mahali hapa.

Hapa ni katika duka kubwa la Safaricom. Kuna wateja ambao wamekuja ili kupata usaidizi katika kampuni hili. Hili kampuni ni kubwa sana na limeunganishwa na mfumo wa Mpesa wa kutuma pesa kutumia simu. Inaonekana hapa kuna watu ambao wanasaidiwa na watu wanaofanya kazi katika kampuni hili.

Huu hapa unaonyesha kipao ambacho kimewekwa hapa ili kiweze kutangaza ujumbe fulani ya kwamba kuna bima ya magari za kibinafsi ambazo zinawekwa kwa magari ambayo ni ya kibinafsi. Kwa sasa hili kampuni linaitwa Anziano Insurance Agency .

Hapa kunachumba kubwa hapa na limejengwa linaonekana kuwa ni ya gorofa ingawaji ni gorofa ndogo lakini pia ni gorofa. Inaonekana kuwa kuna magari ambayo yameegeshwa hapo chini labda inaezekana kuwa ni wafanyi kazi wa kampuni hii ndio wameegesha haya magari na wakaingia maofisini ili kufanya kazi.

Hii ni gari ambayo yameegeshwa hapa. Inaonekana gari hili, gari hii bado ni mpya. Ni kama ilinunuliwa hivi karibuni. Imewekwa hapa ili labda mwenyeji ama mwenyewe ametoka kidogo kufika mahali.

Hapa kuna jamaa mmoja amesimama katika duka hili la maziwa ambalo linaitwa Mangu Tomato Dairy Milk Bar, hapa inaonekana kuwa wanauza maziwa kwa wateja wao. Kando yake ninaona duka ambalo limefungwa ambalo linaonekana likiwa ni duka la kuuza bidhaa mbalimbali.

Hapa inaonekana kuwa ni sokoni. Sokoni ambapo wanauza bidhaa mbalimbali. Ninamwona jamaa huyu ama muuzaji ambaye amesimama hapa akingojea wateja ama akiwangojea wafike ili kuwauzia. Inaonekana kuwa anauza vitu ama bidhaa kadhaa kadhaa ya bei tofauti tofauti.

Hapa kuna gari ambalo limeegeshwa mahali hapa. Gari hili linaonekana bado ni mpya na labda huenda wanaziuza magari mahali hapa maanake gari hili linaonekana nzuri na bado ni mpya sana.

Bango hili linaonyesha kuwa kampuni ya Jubilee Health Insurance inapeana bima kwa akina mama waja wazito ambao wamebeba mimba kwenye kwenye tumbo zao. Inaonekana hii imeandikwa cover bora ambayo inawasaidia akina mama waja wazito.

Hapa inaonekana kuwa ni duka la kuuza maziwa. Hapa kuna kile ambacho kinaitwa kwa lugha ya kimombo Milk ATM , ambapo unaweza kuweka pesa yako kwenye ATM hili, ili liweze kukumwagia maziwa ya pesa ambayo umeweka ndani.

Hapa kuna magari ambayo yameegeshwa hapa inaonekana kuwa pia kuna watu ambao wamesimama hapo kando. Labda kulikuwa na mkutano mahali ama mkutano ya mazishi ama harambe ya kuchanga pesa. Ndio maana kuna watu wengi ama kuna magari ambayo yameegeshwa hapa ili watu wafike kwenye mkutano.

Hapa kuna magari mango ambayo yameekezwa inaonekana magari haya ni ya kuuzwa mamake wako tafauti tafauti na inaonekana magari haya pado ni mapya na wanangoja wateja wafike mahali hapa wakainunue magari haya hili waweze wakatoa magari haya hapa.

Kuna gari moja aina ya matatu ama kwa lugha ile nyingine Nissan ambayo, imeegeshwa katika mahali hapa. Limeweza kusimama hapa katikati ya majengo mawili makubwa yalio jengwa kando yake. Nyuma yake kuna gari lingine ambalo limeegeshwa pia.

Hapa ni soko la kuuza magari, naona kuwa kuna magari mbalimbali ambayo inategemea na mnunuaji, ya kwamba anataka gari lipi ambalo analihitaji. Sasa hivi kuna magari mengi hapa ,inavyoonekena kuwa wanauza katika kampuni hili la kuuza magari.

Bango hili linaonyesha kuwa hapa katika kampuni hii wanatoa bima ya manyumba ama bima ya nyumba za watu. Inaonekana kuwa unaweza lipia kidogo kidogo kwa mwezi alafu ukipata kitu ama ajali fulani unaweza rudishiwa nyumba ama kujengewa nyumba ingine wakati wowote ile unapo.

Hapa kuna magari kadhaa ambazo zimeegeshwa katika maeneo haya. Inaonekana mahali hapa ni kama ni kampuni fulani ambamo watu wengi wanafanya kazi hapa na inaonekana watu wameegeshaegesha magari yao hapa ili waweze kufanya kazi mchana.

Hapa ni inaonekana kuwa ni soko la kuziuza nguo. Nguo hizi naona zimepangwa vizuri na zinafutia kwa mteja anayeweza kununua nguo hizi. Inaonekana kuwa kuna mtu anangoja wateja angalau wafike huku ili waweze kununua nguo hizi na kuenda nayo katika manyumba zao.

Hii hapa ni duka la kuuza bidhaa mbalimbali. Naona pia liko na, ni duka la M-Pesa pia ambamo watu wanaweza kutoa na kuweka pesa kwenye simu yao. Pia hawa watu wanauza bidhaa za soda, bidhaa kama soda, kama maji, kama sweet za watoto, na vitu mbalimbali.

Hapa ninaona magari yalioegeshwa, inaonekana kuwa wanangoja wateja ili kuja kununua magari haya, magari haya yanaonekana kuwa bado ni mapya ama wanaziuza katika hili duka la kuuza magari, inaonekana ni safi na ni mpya kabisa.

Hii ni noti ya elfu moja kutoka taifa la Kenya. Linatumiwa kubadilisha vitu katika taifa hili la Kenya. Hii ndio pesa, hii ndio watu wanatafuta wakifanya kazi, ili walipwe baada ya miezi ama baada ya mwezi moja. Hii husaidia watu kulipa deni zao.

Hapa ni soko la kuuza vitu rejareja vitu ambavyo watu huitaji sana sana na inaonekana kuwa ni manguo haswa sana ya watoto wachanga walio na miaka midogo kama mitatu mnne hapo ama miaka miwili miaka tatu au hadi sita huko. Hapa ni soko la kuuza bidhaa hizi.

Hii hapa ni noti ya elfu moja la kitambo ambalo lilikuwa linatumika katika taifa yetu la Kenya, ilikuwa linatumika kwa hali za kibiashara ama za kubadilisha vitu.

Hapa kunaonekana kuwa ni mahali pa kuuza maziwa. Inaonekana kuwa ni duka ya kuuzia maziwa kwa wateja ama kwa wanunuzi ama kwa watu ambao wanahitaji maziwa ya kununua. Hii inaonekana ni mashini ambayo labda unaweka ama unafinya maziwa unayotaka ili maziwa yame.

Ninamwona mtu hapa anayetumia programu ya safari kumi ili kupata usaidizi. Inawezekana kuwa anaweza kuwa anataka kutuma pesa kwa mtu mwingine ama anataka kununua kile ambacho kinaitwa kwa kimombo credit ili kuweza kupigia mtu mwingine kuwasiliana na yeye.

Kuna magari mahali hapa ambamo wameegesha magari hii , inaonekana kuwa watu wanaomiliki magari haya wanaonekana kuwa ni kana kwamba wameenda kazi zao ama kwenye maofisi zao ili kufanya kazi zao ama shughuli zao katika maofisi zao, wanaohitajika kufanya hili angalau wakaweze kupata kitu cha kusukuma maisha.

Kuna magari ambayo yameegeshwa mahali hapa. Inaonekana ni magari tofauti tofauti na inaonekana labda kuna kuku na mkutano maalum mahali hapa. Maanake kuna watu wamekusanyika labda maana kuna maegesho ambayo yamefanywa mahali hapa kuonyesha ya kwamba watu wamekusanyika.

Hii inaonekana kuwa ni programu ya Mpesa inayotumiwa na kampuni kubwa ya Safaricom. Hii inasaidia wateja wa Safaricom kurekodi data za Mpesa ama jinsi ambavyo watu wamefanya ama wamebadilisha pesa wametuma na kupokea pesa.

Hii inaonekakana kuwa ni bima ya pikipiki. Bima husaidia watu ili wanapopata shida kwa gari yao au pikipiki yao wanaweza kupata kusaidiwa gari ingine ama kusaidiwa kurekebisha gari iwapo kuna hatari ama kitu ingine ile yeyote.

Hapa ni soko la kuuza vitu rejareja, na hapa watu huja ili wakaweze wakapata vitu mbalimbali wanaoeza kujisaidia nayo. Hapa vitu ni bei nafuu, kuna jamaa hapa amesimama hapo kando, inaonekana yeye ndiye muuzaji wa bidhaa hizi ambazo ziko hapa zimewekwa hapa.